Madaktari wa meno wakimhudumia mgonjwa alielala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu, madaktari hawa wamevaa mavazi maalum ya kinga na anatumia mashine za kisasa kuhakikisha huduma bora na salama zinatolewa kwa wakati.

Mama na mtoto wake wamesimama karibu na dirisha na mtoto wake wakitabasamu, huku wakionyesha meno yao kwa furaha, kila mmoja akiwa na mswaki wake mkononi; wamevaa nguo nyepesi za ndani na wanaonekana kuwa wana muda wa kipekee wa upendo na mawasiliano, mtoto anamwangalia mama kwa makini, kana kwamba anaiga kitu kutoka kwake anachokifanya.

Madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Madktari hawa wamevalia mavazi maalumu ya kinga na wanatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, na salama anapata mteja na kwa wakati.

Madaktari wa meno wakimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani, akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Madaktari hawa wamevalia mavazi maalumu ya kinga na kutumia mashine za kisasa kuhakikisha huduma bora na salama inamfikia mgonjwa wao.

Mtaalamu wa tiba ya meno ameva koti jeupe la kitabibu akimuelekeza mwanafunzi wa shule la msingi darasani, jinsi ya kutunza meno kwa kutumia mdoli kwa mfano wa kinywa anaeleza kwa upole na umakini, akimuhamasisha usafi wa kinywa kwa meno tangu utotoni, ikiwa ni sehemu ya elimu ya afya kwa watoto.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa aliolala kitandani, akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Daktari huyo amevaa mavazi maalumu ya kinga akitumia mashine ya kisasa, kuhakikisha huduma bora na salama inatolewa.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wanapanda miche michanga kwenye ya ardhi ya unyevu na kuonesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili, wakishiri kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Eneo kubwa la wazi lenye sakafu ya rangi nyeupe na taa za ukutani zikiangaza kwa upole mazingira haya ndani ya hospitali yanaonyesha umakini katika usafi mpangilio mzuri wa huduma na utulivu unaomsaidia mgonjwa kupumzika kwa ajili ya kupata matibabu.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike mwenye muonekano wa kuvutia na aliyevalia koti jeupe, anamuhudumia mteja aliyelala kitandani na anaangalia katika runinga picha ambayo anamuhudumia. Hii inaonyesha nidhamu na utayari pamoja na teknolojia katika secta ya afya inavyoendelea kutoa huduma katika jamii.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati amesimama akiwa amevalia shati jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma akiwakilisha hali ya nidhamu ya sekta ya afya.

Nesi amesimama karibu na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni akiwa ndani ya chumba cha watoto wadogo. Mtoto yuko salama ndani ya kifaa maalumu cha kutunzia watoto njiti. Mazingira yakiwa safi na tulivu kwa uangalizi wa karibu.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti, huku wazazi wenye watoto wakiwa wameketi mbele katika mkutano maalumu unaoongelea afya za watoto, wakiwa wamekusanyika sehemu hii kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na mtoto. Na mhudumu aliyevalia sare ya njano akitoa huduma kwa mmojammoja anayemwita pembeni na kumwelezea shida yake.

Mtoa huduma katika jamii akiwa anampa mtoto mdogo chanjo akiwa ameachama mdomo, huku akiwa amesimama na amemuinamia na watu wengine wanasubiri huduma hiyohiyo kwa tahadhari na utaratibu, wakiwa wapo nyuma katika foleni.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

Tunda aina ya papai lenye muonekano mzuri hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali, kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii za kiafrika.

Vifungashio mbalimbali vya rangi nyeusi na kijani, ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumika kwa tiba mbadala, katika jamii nyingi zinazotokana na mimea asilia, kama ilivyo desturi kwenye tiba asili.

Muuzaji akiwa amesimama pembeni ya meza iliyopangwa chupa na vifungashio mbalimbali vya rangi mbalimbali, ikiwa ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zinazotokana na mimea ya asili kama ilivyo desturi ya tiba za asili hasa katika nchi za Afrika.

Mmea maalumu wa kijani wenye matunda madogomadogo umestawi vizuri, hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu hasa katika jamii nyingi za kiafrika.

Mmea mdogo wa kijani kibichi, unaostawi vizuri mashambani, hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotengeneza dawa mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii za kiafrica.